Wanaume wawili wameketi kwenye meza huku wakifanya kazi kwa pamoja, mmoja wao mwenye nywele za dhahabu anaonekana akielekeza mwenzake kwenye kompyuta ndogo huku mwezanke mwenye ngozi nyeusi akisikiliza kwa makini na kuandika. Inaashiria ushirikiano wa kazi au kujifunza kupita jukwa la kidijitali.

Mwanamke ameketi nje huku akitumia kompyuta ndogo. Amevaa nguo za kitamaduni za rangi nyekundu na anaonekana kuzingatia kazi yake ya dijitali.

Mtu anatumia computer mpakato, akiwa ameketi kwenye sehemu ya starehe, au chumba cha mapumziko. Mtu huyu yuko karibu na dirisha kubwa linaloingiza mwangaza wa kutosha, na upande wa mbele kuna meza yenye sufuria ndogo ya mimea. Mazingira haya yanaonyesha utumiaji wa teknolojia, kwa ajili ya kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya kidijitali.

Watoto wawili labda wanafunzi, wanatazama kifaa cha kidijitali huku kinachoonekana kama kompyuta kibao kitabu cha kielektroniki. Mtoto mmoja amevaa hajibu ya bluu na mwingine amevaa kitambaa cha kichwa chenye maua. Wapo ndani ya darasa na wanaonekana kujifunza ama kucheza.

Msichana mdogo amevaa hedi za maskioni na anatabasamu huku akiangalia kompyuta ya pajani. Mbele yake kuna glasi ya maziwa na kitabu. Hii inaonyesha kuwa mtoto anatumia jukwaa la kidijitali kwa ajili ya kujifunza au kujiburudisha.

Mwanafunzi anaketi mezani akiandika kwenye daftari huku akifuatilia somo kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini, akifundisha kwa kutumia ubao ulio nyuma yake. Pembeni kuna vitabu na vifaa vingine vya masomo ishara ya mazingira ya kujifunzia mtandaoni.

Mwanamke ameketi huku akitumia kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti masikioni, akionekana akisikiliza muziki au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni. Anatabasamu na anaonekana akishughulisha kwa kuandika kwa daftari. Meza yake pia ina vifaa vingine vya kielektroniki, ikionyesha mazingira ya kufanya kazi au kujifunza.

Kitabu kinafunguka kikigeuka kua kompyuta. Kinawakilisha mabadiliko ya elimu ya jadi kuenda kidijitali. Alama mbalimbali angani zinaonyesha maarifa ya teknolojia kuashria upatikanaji wa elimu kupitia majukwaa ya mtandaoni.

Mwanaume amevaa shati jeupe ndani ya ofisi ya nyumbani ,huku akijandaa mbele ya kompyuta mezani. Dawati ina vifaa vya kazi kama karatasi na masanduku. Mazingira haya yanonyesha matumizi ya teknolojia na pia kujifunza kutoka nyumbani. Kwenye ukuta kuna mchoro wa sana wa rangi rangi na upande mmoja kuna dirisha lililofunikwa na pazia.

Msichana mdogo, anaonekana ameketi huku akivaa vichwa vya sauti, akitazama kompyuta kibao kwa furaha na mshangao. Anaonekana kuwa anajifunza au kucheza kupitia kifaa hicho. Pembeni kuna karatasi na kalamu mezani na nyuma kuna watu wawili wakimtazama kwa kutabasamu, huenda ni wazazi wake. Mazingira ya ndani yanaonyesha hali ya kujifunza kidijitali nyumbani.

Wanawake watatu wamekaa wakitumia kompyuta ndogo, inayoashiria wanashirikiana au kujifunza katika mtandaoni. Mmoja anaonekana akielekeza jambo fulani kwenye skrini, huku wengine wakimwangalia kwa makini.

Wanafunzi wanne wamesimama pamoja wakitazama simu kwa mshangao na furaha. Wamebeba vitabu na daftari wakionekana kuwa katika mazingira ya shule au chuo. Mmoja ameshika kikombe cha kahawa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo la kisasa likidokeza mazingira ya elimu ya kisasa na matumizi ya teknolojia.

Watu wameketi kwenye meza wakishiriki katika majadiliano au mkutano. Mwanaume mmoja anaonekana akicheka huku mwanamke aliyeketi kando yake akionekana kusikiliza kwa makini. Meza ina kompyuta ndogo na karatasi ikionyesha mazingira ni ya kazi au kujifunzia.

Hii ni kompyuta ndogo ambayo imeekwa kwenye uso wa manjano ikiwa na neno e-learning kwenye skrini yake na kikombe cha kahawia kilicho karibu nayo. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya mtandaoni.

Huu ni ujifunzaji wa mitandaoni kupitia jukwaa la kidijitali. Kompyuta yenye kitabu ina alama ya video inaashiria masomo ya mtandaoni. Vitabu, kikokotoo na vifaa vingine vinawakilisha zana za kuijfunzia. Mtu aliyeshikilia cheti anaonyesha mafanikio kupitia ujifunzaji huu. Picha inaonyesha jinsi teknolojia inavyorahisisha elimu.

Kuna mikono ya mtu anayetumia komputa mpakato. Komputa hiyo iko katikati ya mduara wa vielelezo vya kidijitali vinavyo husiana na elimu ya kiteknolojia. Vielelezo hivyo vinajumuisha alama ya kichwa yenye atom ndani yake.

Huu ni mchoro unaoonyesha thana ya E-learning au kujifunza kwa njia ya mtandao. Kuna watu kadhaa wakiwa wamekaa juu na chini ya kompyuta mpakato kubwa, wakitumia vifaa mbalimbali vya elekroniki kama vile simu na kompyuta ndogo. Kuna alama ya hisabati na michoro mingine, ikionyesha mada mbalimbali ya kujifunza. Picha inatoa ujumbe wa teknolojia na elimu ya kisasa.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au mikutano wenye viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna ghorofa ya pili yenye viti pia na mbele kuna jukwaa la kuzungumzia au kufundishia. Ukumbi huu unaonekana kuwa sehemu ya tahasisi ya elimu au jengo la serikali.

Hii ni maabara ya kisasa yenye: meza ndefu, sinki na mabomba mengi. Kuta zinaonekana kuwa nyeupe na kuna viti vingi vimepangwa kwa ajili ya wanafunzi. Maabara hii inatumika kwa ajili ya masomo ya Sayansi.

Hiki ni chumba cha kulala cha bweni chenye vitanda viwili vya gorofa, kila kitanda kina godoro na shuka zenye muundo wa maua buluu na nyeupe chumba kinaonkana kua safi na kimetunzwa vizuri huku kikiwa na nafasi ya kutosha katika vitanda. Chini kuna maandishi ya st george's secondary boarding school ambayo inaonyesha kua ni sehemu ya bweni ya shule hilo.

Hiki ni chumba cha kulala , chenye kitanda kimoja , meza ndogo na kabati la nguo, kitanda kina chandarua na kuna msalaba mdogo unaoning'inia ukutani. Chumba hiki kinaonekana kuwa rahisi na safi labda cha mwanafunzi au mgeni na kinaashiria mazingira ya malazi rahisi.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda vitatu kinaashiria ni hosteli, hoteli au malazi mengine. Vitanda vimefunikwa kwa shuka za kijani na kuna taulo za waridi zilizowekwa juu ya kitanda. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi na kuna taa za ukutani pamoja na michoro kwa ukuta.

Watoto wanaonekana kwenye kiwanja cha shule wakicheza. Kuna walimu wanaowaelekeza kwa hiyo michezo. Hii ni kuonyesha mazingira bora na kujifunza Kwa kupitia michezo.

Chumba cha bweni, chenye vitanda vya gorofa vinne, kila kimoja na godoro na mashuka ya rangi tofauti. Katikati kuna kabati jeupe lenye drawer , kioo na sehemu ya kuweka viatu. Kushoto kuna mlango unaoelekea chooni au sehemu ya kuoshea mikono. Sakafu ni safi, mazingira yamepangwa vizuri.

Huu ni ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti hivi vinaonekana kuwa vya mbao au chuma na vimepangwa kwa njia ambayo inaruhusu wanafunzi au washiriki kuona mbele kwa urahisi. Ukumbi unaonekana kuwa tupu bila watu ikionyesha mazingira ya elimu.

Hili ni bweni la wanafunzi katika taasisi ya elimu. Ndani ya bweni kuna vitanda vya ghorofa ambavyo hutumiwa na wanafunzi kulala. Kila kitanda kina godoro, mto wa mashuka huku baadhi ya wanafunzi wakihifadhi mizigo yao chini ya kitanda au pembeni. Bweni hili lina nafasi ya kutosha, taa dari kwa ajili ya mwanga na dirisha kubwa linaloruhusu hewa safi kuingia.

Chumba hichi ni chenye vitanda vya gorofa viwili meza ya kusomea, kiti cha bluu na na rafu ya kuweka vitabu. Inaonekana kua ni chumba cha watoto cha kulalia ama wanafunzi kinachotumika katika mazingira ya taasisi ya elimu.

Hili ni chumba cha bweni kilicho na vitanda vya gorofa viwili, kimoja juu na kingine chini, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Chumba ni safi, kimepakwa rangi wa bluu, kina dirisha lenye pazia la kahawia na kibati ya mbao pendeni. Hii inaonyesho mazingira ni ya malazi, katika shule au taasisi ya ilimu.

Hili ni bweni la wanafunzi lenye vitanda vya ghorofa vinne, kila kitanda kina magodoro yenye mashuka na baadhi ya vitanda vimefunikwa na neti za mbu, kati ya vitanda viwili kuna meza ya plastiki ya rangi ya bluu.

Hili ni chumba cha mazoezi kilicho na mashine za kukimbia. Ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu iliyochangia afya na ustawi wa wanafunzi au watumishi. Kuta za kijani na madirisha makubwa huingiza mwanga wa kutosha, kuweka mazingira safi na utulivu kwa mazoezi.

Huu ni ukumbi wa mihadhara, ulio katika jengo la elimu, ambao umeundwa kwa ustadi ilikuchukua idadi kubwa ya wanafunzi, viti vimepangwa kwa mpangilio wa mwinuko ilikurahisha wanafunzi pia kumwona na kumsikia, vizuri mhadhiri, sakafu inaonekana kuwa safi, hii miunda miunu pia, ni muhimu sana katika taasisi za elimu, ya juu, kwani huongeza ufanisi, katika utoaji wa maarifa.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au kongamano wenye viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa ustadi. Watu wengi wameketi wakimskiliza mzungumzaji aliye jukwaani. Ukumbi huu unaonyesha miundo mbinu bora ya elimu na mikutano mikubwa ya kitaaluma au kitaifa.

Hili ni darasa tupu lenye meza, viti na mbao zilizopangwa kwa safu. Bango la rangi linaonekana ukutani nyuma, na madirisha yanaonekana upande wa kulia, kuashiria mazingira ni ya shule.

Hili ni kundi la wanawake sita ambao wamevaa sare zinafanana wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi, wote wameshika vitu vinavyofanana wakiashiria kuwa wao ni washangiliaji. Wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha. Hii inaweza kuwa timu ya washangiliaji wa shule au chuo

Darasa limepangwa kwa mpangilio mzuri wa viti na meza za wanafunzi. Kila kiti kimeunganishwa na meza yake na nafasi kati ya mistari ya viti ni ya kutosha kwa wanafunzi kupitia kwa urahisi. Sakafu ni safi na ukuta wa darasa ni wa rangi ya manjano hafifu, unaoleta utulivu wa macho kwa mazingira ya kujifunza.

Hawa ni wanafunzi, ndani ya maktaba ya kisasa. Wameketi mezani wakisoma vitabu au kujadili kwa makundi. Maktaba ina rafu nyingi zilizojaa vitabu na taa zinazotoa mwangaza mzuri. Mazingira ni tulivu, yakifaa kwa kujifunza na kufanya utafiti.

Hiki ni chumba cha kulala kilichopangwa vizuri chenye kitanda kikubwa cha mapambo ya kiafrika aina ya kipekee. Kitanda kina mapambo ya kitamaduni. Hii inaashiria sehemu ya malazi inayohusiana na miundo mbinu ya elimu au malazi.

Chumba kipana chenye sakafu ya mbao na ukuta wa rangi ya kahawia kimetengenzwa kwa ustadi na kina madirisha makubwa ya vioo yanaonekana mwangaza wa kutosha wa asili .Kuna sehemu ya kukalia karibu na dirisha ikiwa na nafasi ya kuhifadhia vitu chini yake. Ukuta wa upande mmoja una taa ndogo ya ukutani na miundo ya dari inayotengenezwa na kuvutia uvuto wa kisasa.

Chumba cha bweni, lenye sehemu ya malazi, liko ndani ya taasisi ya elimu. Kuna vitanda vya ghorofa ambavyo vimepangwa vizuri kando ya dirisha kubwa linaloingiza mwanga wa kutosha. Kitanda kimoja kimeandaliwa kwa ustadi kikiwa na taulo na shuka safi juu yake. Mchoro huu unaonyesha mazingira safi.

Hawa ni wachezaji wawili wa kike, wote wawili wakiwa wameshika vijiti vinavyofanana. Moja amevalia jezi nyekundu na mwengine ya buluu wakionyesha kushindani katika mchezo unaofanana na kriketi au besiboli..

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi na madirisha yenye milango ya chuma yalioachwa wazi ikionyesha kuwa ni darasa la shule ya msingi au sekondari.

Hii ni maabara ya kemia tupu. Kuna meza ndefu za kazi zenye sinki, mabomba ya maji na vifaa vya maabara kama vile stendi za burette . Kila sehemu ya kazi ina viti. Rafu za mbao ziko juu ya meza tayari kwa ajili ya kuhifadhi vifaa. Sakafu inaonekana kuwa safi na imetunzwa vizuri. Maabara inaonekana kuwa tayari kwa ajili ya masomo au majaribia ya kikemia.

Kuna jengo lenye rangi ya krimu na sehemu ya ukuta wa mawe, upande wa kulia. Kuna madirisha ya vioo, na milango mikubwa ya kuingilia. Juu ya mlango ya juu, kuna baraza dogo lenye uzio wa chuma, na maandishi juu yake. Pia kuna mimea midogo, mbele ya jengo, na njia ya changarawe iliyoelekea mlangoni.

Vijana wanacheza soka uwanjani. Wachezaji wamevalia jezi tofauti na mmoja wao anaonekana akianguka wakati akijaribu kucheza mpira. Hii inaashiria michezo ya shule au shughuli za kimichezo zinazohusiana na muindombinu za elimu.

Hii ni sehemu ya majengo, yenye milango na madirisha ya rangi ya kijani kibiji. Ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya taasisi ya elimu kama zile mabweni au vyumba vya walimu. Ukuta umetengenezwa kwa mawe na kuna njia ya kutembea ya zege kati ya majengo. Mazingira haya ni tulivu na yanaashiria mpangilio mzuri wa miundombinu ya shule au chuo.

Hii ni sehemu katika shule, ambalo ni daraja tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga na mazingira yanaonekana safi na yametulia. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu ya wanafunzi ya kujifunzia.

Vitanda za gorofa mbili ambazo zimetandazwa kwa shuka za mchezo wa miraba. Kuna pia tafakari ya mwanga kutoka kwa dirisha. Nguo imeanikwa pia kwenye chuma za vitanda na sanduku pia zimewekwa kwa umbali juu ya kitanda.

Hiki ni chumba kikubwa cha mikutano kilichopangwa vizuri chenye meza kubwa ya mviringo na viti vingi vya mikutano. Kwenye ukuta kuna skrini kubwa ya televisheni na ubao mweupe, kuashiria kuwa kinaweza kutumika kwa mikutano ya video au mawasiliano.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili vya mbao, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, kila kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe, safi na kina mto mmoja, pazia la rangi ya bluu na nyeupe limefungwa kuzunguka kitanda, labda kwa ajili yakuzuia mbu, sakafu cha nyumba ni ya marumaru na dirisha lenye pazia linaonekana likitoa mwanga wa asili.

Hili ni bweni la shule lenye vitanda viwili, sehemu za kuhifadhia vitu na madirisha yanayoleta mwangaza wa asili. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu au chumba ya kulala chenye vitanda vya ghorofa, vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro meupe. Chumba kinaonekana cha kawaida na kinaweza kuwa sehemu ya hosteli au malazi ya bei nafuu. Mlango unaonekana nyuma na kuna kuta za rangi za kawaida. Hali hii inaashiria nafasi ya kulala kwa watu wengi.

Hili darasa lina mpangilio mzuri wa meza na viti vya wanafunzi. Kila meza ina kiti chake na vyote vimepangwa kwa utaratibu kwa safu zinazotoa nafasi ya kutosha kati ya wanafunzi. Sakafu ya darasa ni safi na ina rangi ya udongo mwekundu. Ukuta wa darasa pia una manjano iliyokolea bila maandishi. Hili darasa liko tayari kwa shughuli za masomo au mitihani ya wanafunzi.

Hili ni bango ambalo limesimama katikati ya uwanja likiwa limeandikwa Thika Road Christian School, limezungukwa na maua ya njano yaliyopandwa vizuri. Nyuma ya bango kuna miti mirefu na kwa mbali kuna majengo. Mandhari inaashiria kuwa hapa ni pahali pa umma labda shule au taaasisi fulani.

Vijana wanaonekana wakitumia simu zao, huku wakionekana kushirika shughuli ya pamoja ya kujifunza au kuburudika. Wako katika mazingira ya jamii au shule, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya sekondari au mawasiliano na upatikanaji wa taarifa.

Kundi la wanafunzi limesimama mbele ya basi la shule lenye maandishi Thika Road Christian School. Wanafunzi hao waonekana wakiwa tayari kushiriki ziara ya elimu au hafla maalum. Mavazi yao kufanana yanaashiria mshikano au uturubisho wa taasisi wanayotoka huku ushiriki wao katika shughuli hii ukionyesha umuhimu wa elimu nje ya darasa.

Uwanja wa mpira wakikapu. Kuna timu mbili ambayo wanacheza. Timu moja wamevaa sare ya bluu, timu nyingine wamevaa sare nyekundu. Kocha amevaa kofia nyekundu. Kando ya kiwanja, kuna mashabiki ambao wameketi chini ya mti mkubwa ambao wamejikinga kutokana na jua kali ilio kwenye kiwanja.

Kijana ameketi kwenye kochi la kijani akiwa katika mazingira ya kisasa ya kujifunzia. Mbele yake kuna kitabu wazi na anaonekana kuwa makini au anatafakari jambo. Mandhari ya darasa inaonyesha kuwa ni sehemu tulivu na inayofaa kuwa na wanafunzi. Ikiashiria mazingira jumuishi ya elimu, pengine kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kielimu.

Mvulana mwenye nywele za msokoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Ameshikilia kitabu na kutabasamu huku akiwa amezungukwa na wanafunzi wengine walioko darasani. Huyu ni mtoto mwenye ulemavu na anahitaji msaada maalum ili aweze kupata elimu inayomfaa.

Hii ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anapiga gita akiwa na mwalimu wake huku msichana nyuma yake mwingine akicheza na vinyago mezani. Inasisitiza ujumuishaji uangalizi na usaidizi maalumu katika ujifunzaji.

Msichana mwenye tatizo, ya ukuaji, anashiriki katika shughuli ya kujifunza au mazoezi ya mwili akiwa pamoja na watu wengine. Anaonekana akifanya harakati za mikono, huenda ni sehemu ya mafunzo ya mawasiliano au mazoezi yakuimarisha mwili. Wengine walio karibu naye wanaonekana kumsaidia au kushiriki naye, kwa makini na mashikamano. Mazingira ya ndani yanaonyesha hali ya utulivu na umakini, katika kujifunza.

Hili ni darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalumu ya kielimu. Mtoto mmoja anaonekana ameketi kwenye kiti maalum na mbele yake kuna daftari lenye mchoro wa moyo. Mazingira ya darasa ni safi na tulivu na yana viti vya aina tofauti yakionyesha maandalizi ya kusaidia mahitaji mbali mbali ya wanafunzi.

Huyu ni msichana mwenye ulemavu wa kuona akitumia kompyuta na kifaa maalumu cha kusoma maandishi ya nukta nudu. Anaonekana mwenye furaha na amevaa vichwa vya sauti ishara ya kijuifunza kwa njia ya kidijitali hii inaonyesha ujumuishaji katika elimu kwa wanafunzi wa mahitaji maalum.

Mtoto wenye nywele ya kusokotwa, anaonekana akizungumza na ishara na mwanamke. Inaashiria kuwa wanawasiliana kwa lugha ya ishara. Hii inaweza kuwa mazingira ya kujifunzia au matibabu ya watoto wenye mahitaji maalum ya mawasiliano.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amefurahi kushirikia kwenye shuguli ya kujifunza kupitia mchezo wa vifaa vya maumbo na rangi mbalimbali. Mwalimu anahusika moja kwa moja katika kumongoza. Mandhari hii inaashiria ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalum katika elimu kupitia njia ya kuvutia.

Hili ni kundi la watoto wa shule, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya buluu wakitabasamu na kupanga mikono kwa furaha. Inaonekana wako darasani au uwanjani shuleni. Watoto hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na wanahusika labda katika mpango wa elimu maalum, ikionyesha mazingira ya rafiki ya kujifunzia.

Huyu ni mwanamke huenda ni mwalimu akishirikiana na mtoto mdogo pengine mwanafunzi. Wote wawili wamekaa mezani na wanaonekana wakishughulikia vitu vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia vilivyo na rangi mbalimbali. Mwanamke huyo amevaa miwani na anatabasamu, akionyesha mazingira ya kujifunzia yenye upendo na msaada.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi au kujifunza akionyesha uwezo wa kushiriki katika shughuli za kawaida, licha ya changamoto za kimwili. Nyuma yake kuna mtu mwingine asiyeonekana vizuri na meza. Picha inatoa ujumbe wa kujitegemea na kujifunza.

Huyu ni mtoto mwenye uhitaji maalum akiwa na furaha huku akitumia kompyuta mpakato. Amevaa vichwa vya sauti na anaonekana anasaidiwa na mwelekezi anayempaa mwongozo kwa upendo na tabasamu. Wamekaa mezani katika mazingira ya kujifunza, hali inayodhihirisha usaidizi wa kielimu kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Huyu ni mtoto aliyevaa kifaa cha kusaidia kusikia. Mtoto huyu yuko darasani, jambo linaloashiria kuwa anapata elimu maalum inayomsaidia kushiriki kikamilifu katika masomo licha ya changamoto ya usikivu. Hii picha inaonyesha kuwa kuwakilisha elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hasa wenye ulemavu.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anaonekana akifanya kazi darasani, akisaidiwa na walimu au wasaidizi. Mwanafunzi anaonekana akishughulikia bidhaa za kufanyia kazi vilivyowekwa mbele yake mezani. Walimu wawili wanaonekana nyuma yake wakiangalia na kutoa msaada unapohitajika. Hii ni kuashiria mazingira ya kujifunzia kwa umakini maalum unaotolewa Kwa wanafunzi wenye mahitaji tofauti tofauti.

Watoto wanacheza wakiwa darasani. Wamekaa sakafuni na wanacheza na vibonzo vya herufi na maumbo. Mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili na wenzake wanamshirikisha kwa furaha. Hii ni ishara ya elimu ya jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Watu wanne wanaonekana kushirikiana kwenye meza labda wakifanya kazi au kujifunza pamoja. Mmoja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu na wengine wanaonekana wakitumia kompyuta ya mikononi na wanaonekana kujadili jambo. Nyuma yao kuna kabati ya vitabu.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu ameshika mpira wa buluu. Mtoto amevalia sweta ya rangi ya kahawia nyepesi, anaonekana kuwa na furaha na anaangalia moja kwa moja kwenye kamera. Nyuma yake, kuna mazingira yaliyofifia labda ndani ya nyumba au kituo cha kulelea watoto chenye mwanga wa kutosha kutokana na madirisha.

Wanawake wawili wako ndani ya jengo lenye historia au la kidini, mwanamke mmoja anayeweza kua mlemavu anaonyeshwa kitabu au hati kubwa huku mwanamke mwingine akimsaidia. Mazingira ya ndani yanaonyesha sanaa ya kikristu au ya kale ikihusishwa na elimu ya maalum.

Mwanamke na mtoto mdogo wanaonekana wakitumia kompyuta mpakato labda kujifunza au kucheza au kujiburudisha. Mtoto anaonekana kuzingatia skrini. Hii ni ishara ya elimu maalum au kujifunza kwa watoto kutumia kompyuta.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ameketi huku akitabasamu, mikono yake ikiwa imepakwa rangi za kuvutia kama vile kijani, nyekundu, bluu na manjano. Pembeni kuna chupa za rangi na kitambaa chenye michoro ya rangi mbali mbali kinachoonyesha shughuli ya ubunifu darasani. Mtoto anaonekana kuwa na furaha, na anashiriki kikamilifu katika somo la sanaa.

Huyu ni mtoto ambaye ameketi shule akionekana kuhitaji uangalizi maalum, ameketi akifurahi na kutabasamu. Macho yake yanatazama juu na ako na kitabu mbele yake ambayo pengine anaisoma kwa kutumia breli.

Mwanamke mzima anasaidia wasichana wawili wadogo, wanafunzi wanaotumia kompyuta dogo. Wasichana hao wamevalia vipokea sauti na wamejikita kwenye skrini ya kompyuta. Hali hii inaashiria somo au msaada wa kieletroniki labda kuhusu elimu maalum.

Wanawake wawili mmoja akiwa mwalimu au msaidizi na mwingine akiwa mwanafunzi mwenye ulemavu wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kujifunzia karibu na vifaa vya ofisi au shule. Hii ina ashiria elimu maalum na ushirikishwaji.

Mtoto mmoja ameketi na wanawake wawili labda wataalamu au walimu wakiwa wamekaa kwenye meza. Mtoto anaonekana kuwa na ulemavu na anajifunza kuandika au kuchora. Mwanamke huyo anamsaidia na kuna vifaa vya shule kama kalamu na penseli mezani.

Mtoto aonekana kuwa na furaha akicheza kinanda darasani. Amevaa fulana nyeupe na koti nyekundu huku akionekana kuwa kwa mazingira safi na yenye mwangaza wa kutosha. Kuna rafu za vitabu na vifaa vilivyotumika kujifunzia. Hii ni ishara kuwa anahitaji elimu maalum ili kuendelezwa ipasavyo kulingana na mahitaji yake.

Huyu ni mwanafunzi mwenye ulemavu wa kuona akijiifunga kusoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Mwalimu wake anamsaidia kwa upole na tabasamu, akimwongoza kwa vidole. Mazingira ya darasani ni tulivu yakionyesha kujitolea kwa ajili ya elimu jumuishi na usaidizi wa watoto wenye mahitaji maalum ya kielimu.

Mwalimu ametabasamu mtoto mchanga wa kike akiwa ameshika simu kibao, mtoto mchanga anaonekana kuwa na msumbuko kwa kichwa huku akitabasamu simu kibao, mezani pia kwaonekana kuna kalamu na vitabu. Nyuma yao kuna maridadi tofauti tofauti na michoro.